Wanaume Wawili wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi wakitembea karibu na kituo cha umeme kilicho na miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Mmoja wao anaongea na simu. Anga ni bluu na Lina mawingu machache yalionyesha siku yenye jua kali

Kiwanda cha umeme cha joto ardhi kikiwa katikati ya mandhari yenye milima na miti. Majengo ya kiwanda na miundo mbinu yake yanaoneka wazi huku nyaya za umeme zikiongoza kutoka kiwandani.

Nguzo za umeme na nyaya nyingi zikiwa zimefungwa pamoja. Kuna mtu anatumia ngazi nyekundu akifanya kazi kwenye nguzo hizo. Upande wa kushoto kuna bango la Waridi Paradise Hotel and Suites. Barabara inaonekana upande wa kulia na magari.

Nguzo mbili kubwa za umeme zikitamba angani, zikiwa zimesimama juu ya mandhari ya kijani kibichi na miti. Nguzo iliyo karibu inaonekana wazi ina muundo wa chuma huku ile iliyo mbali ikionekana kwa ukungu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme ikiashiria kituo cha kusambaza umeme. Inaonekana kuwa na miundo mbinu ya kampuni ya usambazaji umeme labda Kenya Electricity Transmission Company Limited chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme; chenye nguzo ndefu za chuma na safu ya transfoma kubwa ya vifaa vya umeme. Inaonekana kuwa kituo cha volti 1,400 kikionyesha miundo mbinu muhimu ya nishati.

Nguzo kubwa ya umeme inayobeba nyaya nyingi za umeme ikisimama wima dhidi ya anga ya bluu yenye mawingu meupe. Sehemu ya juu ya nguzo ina rangi nyekundu ikitoa tofauti na sehemu iliyobaki ya nguzo yenye rangi ya metali.

Mtambo wa umeme wa joto ardhi wa Olkaria nchini Kenya. Una majengo mengi. Mabomba na minara ya kupoezea inatoa mvuke. Inaonekana kama kituo kikubwa cha kuzalisha nishati.

Kundi la wanaume; wengine wao wamevaa kofia ngumu za manjano na fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi. Wamesimama nje na wanaonekana kutazama kuelekea mitambo mikubwa ya umeme na nyaya za umeme. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miundo ya chuma inayotumika katika usambazaji wa umeme.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme unaojulikana kama nguzo ya umeme dhidi ya anga safi ya bluu. Inaonekana kuwa imejengwa kwa chuma na ina waya kadhaa zilizounganishwa nayo, zikinyoosha mbali pande zote mbili. Nguzo hii ni urefu mkubwa ikisimama kwa nguvu na kuelekea juu.

Transformer ya usambazaji wa umeme iliyowekwa kwenye nguzo mbili za umeme kwa nyaya nyingi zilizounganishwa nayo. Chini ya transformer kuna miti kadhaa na anga lina mawingu madogo.

Minara ya umeme imesimama kama kivuli. Ikionyesha umbo lake la chuma, dhidi ya anga lenye mwanga. Tunaweza kuona nyaya zikiunganisha minara hiyo katika sehemu ya chini ya picha. Kuna gari, pengine ikiwa imeegeshwa au ikipita. Juu kushoto kuna nembo ya Ministry of Energy and Petroleum Republic of Kenya . Ikionyesha kuwa miundombinu hii ni sehemu ya sekta ya nishati nchini Kenya.

Kiwanda kikubwa cha nishati ya joto ardhi chenye majengo kadhaa na mirundo ya kupozea hewa ikitoa mvuke. Mazingira yanazunguka eneo la kiwanda ni ya milima na miti na kuna miundo mbinu ya nyaya za umeme inayoonekana.

Kituo kikubwa cha kufua umeme kwa kutumia maji. Kuna bwawa kubwa lenye maji yenye rangi ya udongo, na sehemu ya kituo cha umeme ikiwa na miundo mingi ya chuma na nyaya. Sehemu kubwa ya ardhi karibu na bwawa inaonekana kuwa kavu na haina mimea mingi.

Mtambo wa umeme wa jotoardhi. Uwezekano mkumba ukiwa Olkaria nchini Kenya. Ina majengo makubwa ya viwanda, mabomba marefu ya chuma na miundo mengine tata inayohusika katika uzalishaji wa nishati. Moshi ya mvuke unaonekana ukitoka adhini ishara ya shughuli za jatoardhi.

Mtambo wa umeme wa joto ardhi ukiendeshwa. Majengo makubwa, mabomba na minara ya kupoeza yanatoa mvuke. Kuna laini za umeme na miundo mbinu inayoelekea umbali. Eneo jirani linaonekana kuwa na mimea midogo.

Eneo la swichi ya kilovuti mia nne ya KETRACO, iliyo na miundo mingi ya chuma yenye hubeba nyaya za umeme za voltage ya juu na vifaa vingine vya umeme. Inaonekana kuwa kituo muhimu katika usambazaji wa umeme.

Kituo cha umeme, inaonekana kuwa na vifaa vingi vya umeme ikiwemo transformer na minara ya kusafirisha umeme. Eneo lote linaonekana kuwa chini ya ujenzi au matengenezo na kuna wafanyikazi wanaonekana katika eneo ya picha. Hii inaweza kuwa ni sehemu muhimu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme.

Nyaya za umeme zilizonyooshwa angani, zikiunganisha nguzo za umeme, zinazoelekea umbali. Nguzo hizo, zimetengenezwa kwa chuma, na zina umbo wa piramidi, iliyopanuka chini. Chini ya nyaya na nguzo, kuna ardhi tambarare. Inayoweza kuwa shamba, huku mti mmoja ukiwa umesimama peke yake, upande wa kushoto.

Safu ndefu za paneli za jua zilizopangwa kwa mistari zikiunda kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme juu, madhari ya kijani kibichi yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la wazi juu.

Nguzo kubwa ya umeme enye umbo la mnara wa Eifel ikiwa imesimama kwenye eneo lenye mimea. Nguzo nyingine za umeme zinaonekana kwa mbali, huo unaweza kuwa mfumo wa kusambaza umeme wa direct current au DC wa mia moja mia tano na nne kilovolti.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kama makaazi ama ofisi, liko kando ya barabara na kuna miti na nguzo za umeme mbele yake. Lango la buluu linaonekana kuelekea mlango wa jengo hilo. Jengo lina rangi ya kahawia nyekundu na lina madirisha ya buluu.

Nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi. Wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo hiyo. Mmoja akiwa amesimama juu ya ngazi ndefu nyekundu. Chini kuna gari la abiria na barabara. Biwi la mawingu na majengo yanayoonekana kwa mbali. Inaonekana kama ngazi ya ukarabtai wa nyaya unafanywa.

Kituo kikubwa cha umeme, kinachojumuisha miundo mingi ya chuma na nyaya zilizounganishwa. Kituo hiki kiko katika eneo wazi, lenye udongo mwekundu, na mimea michache. Juu ya anga, kuna mawingu meupe, yaliyotawanyika. Kituo kinaonekana kuwa muhimu, kwa usambazaji wa umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu hali ya anga yenye mawingu hafifu. Nguzo hiyo ina muundo wa tata wa kimiani ikisimama juu ya eneo lililojaa miti au kichaka, chini ya nguzo kuna kitu kinachoonekana kama mtu au mmea mdogo.

Daraja refu linaloelekea kwenye muundo mkubwa wa viwanda au bwawa juu ya maji, labda mto au ziwa. Upande wa kushoto kuna taa kadhaa za barabarani. Picha inaonekana kupigwa wakati wa mchana na anga la mawingu.

Nguzo kubwa ya umeme ina nyaya nyingi ikisimama katika eneo la wazi penye mimea michache na milima kwa mbali. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo. Mbele ya picha, kuna majani ya miti yakifunika kidogo pembeni.

Twiga mmoja amesimama katikati ya mimea mirefu enye majani mengi, labda kwenye pori au bustani. Twiga ana rangi ya kahawia iliyokoza na madoa meupe yenye umbo la mraba. Sifa inaweza kumweka katika kundi la twiga wa Maasai au twiga wa Kaskazini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mirefu na anga.

Mamba kadhaa wakiwa majini huenda ni mamba wanne. Moja yuko karibu na kingo kwenye udongo na wengine wawili wanaonekana nyuma yake wakiwa wamezama majini. Hali ya anga inaonekana kuwa njema.

Mazingira ya makazi duni karibu na mto wenye maji ya kahawia, huenda kutokana na uchafuzi au mvua. Kuna watoto wakicheza karibu na mto. Nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine hafifu. Uchafu umetapakaa kila mahali kuashiria ukosefu wa usafi na miundo mbinu duni. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la mjini lenye msongamano.

Kundi la watu huenda wanafunzi na walimu wamesimama chini ya miti mirefu. Wengi wao wamevaa barakoa na baadhi wanaonekana kuinua mikono yao juu. Wengine wamevalia sare za shule, huku wengine wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Picha inaonekana kupigwa nje, kuna majani chini na miti mingi nyuma yao.

Ndege aina ya mwewe, mwenye rangi ya kahawia, aliyekaa kwenye utawi la mti. Ana macho meusi na mdomo uliopinda, na miguu yenye rangi ya chungwa iliyoshika utawi vizuri. Manyoya yakionekana kuwa nene na yenye afia. Manthari ya nyuma yanaonekana kuwa na mimea.

Kiumbe chenye manyoya ya kahawia kama simba au duma. Kikiwa ndani ya uzio wa chuma. Mkono wa mtu unaonekana ukielekea kiumbe hicho kupitia kwenye uzio. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Eneo la makazi duni. Pengine mtaa wa vibanda kama vile Kibera Nairobi. Kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati na takataka nyingi zimetapakaa chini. Mazingira yanaonekana kuwa ukame na vumbi.

Twiga wakitembea kwenye nyika yenye nyasi, chini ya anga la buluu. Twiga wengine wawili wako karibu na mbele huku kundi kubwa likionekana nyuma wakifuata njia ya udongo. Mandhari inaonekana kuwa ya savana.

Mwanamke akitembea karibu na rundo kubwa la taka taka. Nyuma yake kuna makazi mbili yaliyojengwa kwa mabati hali inaonekana kuwa chafu na isiyo na usafi.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi na mapambo yanayoashiria tamaduni fulani. Ikiwezekana utamaduni ni wa Pokot au mavazi yanayopatikana Bomas of Kenya. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamesimama na kukaa na wengi wao wanatabasamu.

Aina ya ndege ya Yellow-throated Longclaw, akiwa ametua kwenye tawi la kijani na rangi ya njano pale tumboni na kooni, ana mistari mieusi na kahawia mgongoni na kwenye mabawa. Uso wake una rangi ya njano na mistari mieusi.

Kundi la tembo wakitembea karibu na gari la land rover kwenye njia chafu. Kuna eneo lenye maji na mimea wako upande wa kushoto na anga ya blue mawingu meupe juu. Inaonekana kama mandhari ya safari barani Afrika.

Reli la treni ,zikinyooka hadi upeo wa macho ambapo jua linatua katikati. Kando ya reli kuna miti na majengo marefu ya jiji. Anga lina mawingu yenye rangi nyekundu na ya machungwa kutokana na machweo.

Punda milia wawili wakiwa katika savvanah , huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Rangi za picha ni za joto, zikijumuisha: kahawia, kijani na bluu. Inaonekana kama sehemu ya pazo au picha ya sanaa.

Jikoni la shule. Mwanamke amesimama karibu na vyungu vikubwa vitatu vinavyotumika kupikia, ambavyo vinaonekana kutumia nishati. Pia amevaa aproni ya buluu na kinemba, akionyesha kuwa huenda anahusika na upishi au usimamizi wa jikoni. Jikoni lina kuta za vigae vyeupe.

Iliyoko Nairobi, kuna sanamu kubwa ya mwanaume mbele ya jengo, ikiwezekana ikionyesha Jomo Kenyatta, raisi wa kwanza wa Kenya. Kuna watu wanaotembea karibu na jengo na eneo la sanamu. Muundo wa jengo una nguzo na inaonekana kuwa na ghorofa kadhaa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya juu.

Makazi duni iliyojengwa kwa mabati na matope, yakiwa yamepangwa kando na mfereji au mto mdogo uliojaa maji machafu. Upande mmoja mfereji una udongo mwekundu, kwa upande mwingine ukiwa na nyasi ndefu. Nyumba zimebanana sana, zikionyesha hali ya msongamano na huenda ukosefu wa huduma muhimu. Mandhari ni ya mawingu, ikionyesha huenda ni asubuhi au jioni.

Watu wawili mwanamme na mwanamke wakiwa wamesimama karibu na maporomoko ya maji. Wote wanaonekana kutazama juu na mwanamme anashikilia simu kana kwamba anapiga picha. Mandhari nyuma yao miamba mikubwa na maji inayoteremka kwa kasi kutoka maporomoko.

Mazingira yaliyochafuka karibu na mto. Kuna watu wachache wakiwa kando ya mto na sehemu ya mto inaonekana imejaa takataka na uchafu. Mto wenyewe unaonekana ukona maji mengi na kingo zake zimevunjika. Nyumba na majengo yanaonekana kwa umbali yakionyesha kuwa ni eneo la makazi.

Makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati ya kutu. Njia iliyo katikati inaonekana kuwa na matope na uchafu. Mazingira yote yanaonyesha hali ya ufukara na miundo mbinu duni.

Wanyama pori. Inaonekana kama nyumba wakichunga kwenye nyasi savana huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma. Hii inaashiria mandhari ya kipekee ambapo asili na maendeleo ya mji hukutana, labda Nairobi National Park, Kenya.

Tembo mdogo akijimwagia mavumbi mekundu. Anaonekana kuwa katika eneo la udongo mwekundu karibu na watu. Labda katika hifadhi au kituo cha kulea wanyama.

Maporomoko ya maji yaliyozungukwa na miamba na mimea mengi. Upande wa kushoto kuna mizizi mikubwa na miti iliyotambaa kwenye mwamba. Maji yatiririka kwa kasi kutoka juu ya mwamba mweusi wenye sehemu za kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa asili na utulivu.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi mekundu yenye ruwaza za kitamaduni, labda ya kimaasai. Wamesimama kwenye duara au nusu duara kwenye ardhi yenye rangi ya udongo. Wengine wanajishikilia vijiti virefu. Katikati ya kundi hilo, kuna mwanaume mmoja anayeonekana kuwa wa asili ya asia.

Uso wa simba kwa karibu akiwa na manyoya mengi ya kahawia dhahabu. Inaonekana kama jua linamulika usoni pake ikileta vivuli na kuangazia baadhi ya sehemu ya manyoya zake. Macho yake yanaonekana yakitazama mbali kwa umakini.

Msitu mnene wenye miti mirefu, na majani mengi. Katikati ya picha kuna muundo unaonekana kama kibanda cha mbao au mnara mdogo uliojengwa kwa kuni umefichwa na miti. Mwanga unachungulia kupitia miti ukiunda mazingira tulivu na ya asili.

Ndege lenye manyoya ya kahawia aliyeketi kwenye tawi la mti na mdomo mrefu wa rangi ya manjano na kucha za rangi ya machungwa. Ndege huyo anaezakuwa aina ya mwewe au kozi. Manthari ya nyuma ni hafifu na inaonekana kama mimea.

Eneo ambalo limeharibiwa labda kutokana na mafuriko. Kuna watu kadhaa wakiwa katikati na vivusi ambavyo vinaonekana kuwa magogo ambao na labda mabaki ya zilizobomoka. Nyumba kuna miundo iliyojengwa kwa mabati ambayo pia inaonekana kuharibika. Watu waliopo wanavaa nguo za kawaida na wanaonekana wakiangalia au wakijaribu kurekebisha hali.

Eneo lenye watu wengi na shughuli nyingi, labda soko au makazi duni karibu na reli. Kuna magurudumu mengi ya maji au nyaya zilizotapakaa chini, takataka na watu wengi wakiendelea na shughuli zao. Kuna vibanda vidogo na miavuli, ikionyesha biashara ndogo ndogo.

Ziwa kubwa lenye anga tulivu, yanayoakisi anga na miti yaliyozunguka. Pembeni mwa maji kuna kingo zilizojengwa. Nyuma ya bwawa kuna msitu mnene na miti mirefu. Na mandhari yanaonekana tulivu na ya asili.

Eneo la asili lenye mto au bwawa lililozungukwa na miti mirefu mimea mingi ya kijani. Maji yanaakisi mwanga wa jua au anga na mawingu machache yanaonekana angani. Inaonekana kama sehemu tulivu na yenye mandhari nzuri.

Kundi la watu, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakishughulikia kitu kinachoonekana kama moto. Eneo linaonekana kuwa nje, labda kijijini na kuna majengo rahisi nyuma. Panaonekana mikusanyiko karibu na zana na vifaa fulani.

Kifaru mweusi au Black rhinoceros akila mimea katika mazingira ya kijani kibichi. Kifaru huyo ana pembe mbili na anaonekana kuwa na afya njema. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Mnyama, anayefanana na bongo, labda bongo wa milimani au hata barani akila majani kwenye eneo la uzio, kuna mimea mingi ya kijani kibichi, hali ya anga inaonekana kuwa mzuri.

Simba wawili wa kiume wakiwa kwenye nyasi ndefu chini ya anga la blue. Simba mmoja amesimama na anatoa sauti, mdomo wake ukiwa wazi akionyesha meno. Simba mwingine amelala chini akitazama mbele. Wote wana manyoya mengi shingoni ambayo huonyesha uume wao.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu huku jiji lenye majengo marefu likionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na ukungu kidogo ambayo inaweza kuwa moshi au ukungu. Punda milia hao wana michirizi nyeusi na nyeupe yenye kuvutia na wanaonekana wakiwa wamesimama karibu sana moja akilalia mwenzake.

Tembo watatu wachanga wakiwa nje, labda katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu na miti michache. Tembo wawili walio nyuma wamevaa blanketi zenye rangi angavu, moja ya machungwa na jingine ya colour blue .Mtu mmoja anaonekana nyuma yao.

Reli mbili zinazopita katikati ya mji mkubwa wakati wa machweo. Jua linatua katikati ya majengo marefu ya jiji, na kuacha anga na rangi ya chungwa na buluu. Reli zinaonekana zikielekea mbali na kuna miti na miundombinu ya jiji pande zote mbili za reli. Mandhari yanaonekana tulivu na ya kuvutia.

Kundi la mbuni au ostriches wakitembea kwenye nyasi, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Inawezekana ni hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambapo wanyama pori huonekana wakiwa na mandhari ya jiji nyuma.

Mbuni, huenda ni mbuni wa kawaida akitembea katika eneo la wazi kwenye nyasi kavu. Mandhari inaonekana kuwa tambarare na anga la mawingu.

Mto unaoonekana kuwa mchafu ukiwa na takataka zinazoelea juu ya maji. Pwani zake zinaonekana kuwa kavu na zina udongo mwekundu kwa upande mmoja na upande mwingine una mimea mingi. Kwa mbali majengo yanaweza kuonekana.

Mto uliochafuliwa sana ukiwa na takataka nyingi kama plastiki na vitambaa vilivyotupwa ndani na kando yake. Maji yanaonekana kuwa meusi na chafu. Kando ya mto, kuna mimea mirefu ina nyasi. Kwa nyumba kuna majengo makubwa ya viwanda yakiwemo silos na pia mabasi barabarani, ikionyesha kuwa eneo hili lina shughli za binadamu nyingi.

Jumba la bunge la Kenya ambalo liko Nairobi. Jengo linaonekana kuwa la kihistoria likiwa na mnara mrefu wa saa na muundo wa kipekee. Majengo yamezungukwa na mandhari ya kijani kibichi na kuna magari yaliyokuwa yameegeshwa nje. Mbingu ni ya blue na mawingu meupe.

Mimea mingi yenye majani mabichi, inaonekana kama shamba la mimea au bustani. Inaonekana kuna miti mirefu kwa nyuma na mimea mifupi mbele, yote yakiwa na majani mengi .Udongo unaonekana kuwa na mimea fupifupi ya kijani pia.

Kifaru mweupe akiwa amesimama karibu na mti uliokatwa au gogo kubwa. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea mengine pamoja na eneo wazi la nyasi huenda picha hii ilipigwa katika hifadhi ya wanyamapori au eneo jingine lililohifadhiwa.

Watu watatu, karibu na maji yanayotiririka ambayo yanaonekana kuwa na matope au chafu. Mtu mmoja amevaa sare inayofanana na kijeshi au usalama, anatumia kifaa cha kuchimba au kuondoa kitua geni. Watu wengine wawili wanaonekana kujishughulisha na mimea au takataka karibu na mti au kichaka kikubwa. Eneo lote linaonekana kuwa na athari za maji mengi au mafuriko.

Mwanaume anayevalia kofia na shati la kijani akimnywesha tembo mchanga chupa. Tembo huyo anaonekana mwekundu na maji yakidondoka kutoka mdomoni kwake. Yuko katika eneo la nje yenye miti nyuma.

Chui ndani ya ngome, labda katika bustani ya wanyama. Ngome ina wire wa chuma wenye umbo la almasi na chui ana madoa meusi yanayo fanana na waridi.

Mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji, miti mikubwa yenye mzizi iliyotandaa na bomba la kijani kibichi linalopita juu. Inaonekana kama sehemu ya njia ya asili yenye njia tulivu na unyevu.

Eneo la nje lenye mimea mingi likiwa na shamba lililotelekezwa. Misitu minene na mkondo wa maji yenye rangi ya kahawia. Inaashiria mandhari ya asili yenye vipengele cha kijani kibichi na maji.

Ujenzi au uchimbaji labda mfereji au bomba. Kuna wafanyakazi wawili ndani ya mtaro. Mmoja amesimama karibu, pia kuna JCB ama back hole loader na gari jingine ndogo. Inaonekana kama kazi ya ujenzi au matengenezo inaendelea.

Eneo chafu sana, kuna mrundiko mkubwa wa takataka karibu ma mkondo mdogo was maji machafu. Nguruwe wanatafuta chakula katikati ya takataka hizo. Majengo yaliyotengenezwa Kwa matofali au udongo yanaonekana nyuma. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa ya usafi na mazingira.

Ndege mweusi mwenye miguu mirefu akipaa juu ya maji yanayotiririka. Huko kivuli chake kikionekana wazi chini yake. Mandhari inaonekana kuwa porini na mimea ya majini.

Mwanamume aliyevaa kofia na barakoa akishika kichwa kikubwa cha twiga. Nyuma yake kuna miti na twiga wengine. Inaonekana kwamba yuko katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama.

Njia nyekundu, labda ya matofali au udongo inayopita katikati ya msitu mnene. Pande zote za njia kuna miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi, zikifanya kama handaki la asili. Mazingira yanaonekana tulivu na asili, labda bustani au hifadhi.

Rundo kubwa la nepi chafu zilizotumika zikiwa zimetupwa nje. Mtu anaonekana akijaribu kuzing'arisha nepi hizo kwenye mfuko mkubwa wa plastiki labda kwa ajili ya kuzipeleka mahali pengine. Hali hii inaashiria usimamizi mbaya wa taka za nepi.

Eneo chafu sana. Kuna takataka nyingi zilizotapakaa kando ya mtaro mdogo wa maji wa chafu, huku nguruwe akitafuta chakula. Nyumba duni zimejengwa kwa matofali au mabati zimeonekana nyuma.

Daraja la kijani kibichi likivuka mto na mtu mmoja akivuta boti ndogo ya kuendesha katika maji. Nyuma kuna jengo refu na miti, chini ya anga ya bluu yenye mawingu.

Barabara yenye vumbi inayoonekana kuwa soko la nje. Wanaume watatu wanasukuma trolley lililobeba mizigo mikubwa. Kuna magari yaliyosimama na majengo yaliyojengwa kwa matofali kando ya barabara.

Twiga akila, akiwa na ulimi wake mrefu uliotoka njee , asili una udongo mwekundu na miti, Twiga ana alama ya kahawia na nyeupe ambazo ni za kipekee, inaonekana kama Twiga anafurahia mlo wake

Mwanamke ameketi kwenye shuka jeupe chini ya mti mkubwa. Anaonekana akipanga vitu vidogo vilivyo mbele yake. Nyuma kuna miti mingine na mimea na anga linaonekana kuwa jeupe. Ni mandhari tulivu na ya asili.

Rundo kubwa na mifuko ya plastiki ilio tupwa chini ikionekana kuchafua mazingira. Kuna mtu mmoja anayeonekana akikusanya au kushughulikia mifuko hio upande wakulia.

Mtu amevaa nguo za kijani akimlisha ndovu mchanga huku ndovu wengine wawili wadogo wakiwa nyuma. Panaonekana ni mahali pa utunzaji wa wanyama labda kituo cha kuokoa ndovu. Mandhari na udongo mwekundu na miti isiyo na majani mengi ikionyesha mazingira kame au kame kidogo. Chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe.

Magari mawili yaliyopaki karibu na ukuta wenye mchoro mkubwa wa uso wa mtu. Gari la mbele ni la rangi ya fedha linafanana na Toyota Corolla na gari lingine jeusi, linaonekana kwa sehemu upande wa kulia. Mandhari nyuma, yanaonekana kuwa jengo au muundo fulani.

Kundi la watu wakifanya densi ya kitamaduni au sherehe flani. Wamevaa mavazi yanayofanana ikiwemo skati za rangi ya machungwa na vilele vya kupendeza. Baadhi yao wameeka manyoya meupe kichwani kama mapambo. Wako kwenye jukwa la mbao lenye viti tupu nyuma yao. Kwa sheria labda wako kwenye ukumbi wa tamasha au sehemu ya burudani.

Ziwa tulivu likiwa na miti mirefu na kichaka upande wa pili. Mawingu meupe na meusi yanaonekana angani yakitafakari juu ya maji yanayong'aa. Upande wa kushoto kuna eneo lenye udongo na ndege weupe wachache. Kijani kibichi cha nyasi kinachipuka kutoka ziwani.

Kundi la watu, baadhi yao wamevaa vest za njano zinazong'aa. Wamesimama karibu na mkondo unaoonekana kuwa mto mdogo au mfereji. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na mimea. Watu kadhaa wamejipanga kando ya maji huku wengine wakionekana kuwa ndani ya maji au wakijaribu kuvuka kwa kutumia mawe.

Eneo la makazi duni, pengine kando ya mto, au mkondo wa maji, uliojaa takataka. Majengo yaliyoezekwa kwa mabati, yanaonekana upande wa kulia na kushoto, juu ya mlima. Huku mimea mingi ikistawi, kando na mkondo wa maji, uliochafuliwa. Eneo hili, linaashiria uchafuzi wa mazingira, na hali duni ni ya maisha.

Bustani la wanyama ambapo watu wanashirikiana na twiga. Watu kadhaa wamesimama karibu na twiga wawili au watatu na mwanamke mmoja anaonekana akimlisha twiga; akishika kichwa cha twiga huyu. Wanyama hawa wana rangi ya kahawia na madoa meusi, meusi. Mwanamke mwingine anaonekana akitabasamu na kumwangalia twiga. Kwa nyuma kuna watu wengine wakishuhudia tukio hilo.

Mfereji wa reli huenda umechukuliwa Nairobi Kenya karibu na makaazi duni ya Kibera. Inaonekana kuna watu wanaotembea na pia kuna taka nyingi. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati zikiashiria makaazi duni. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu na tope.

Mtoto wa simba akinyonyeshwa maziwa kutoka chupa. Ana manyoya ya kahawia na maziwa yamemwagika kidogo kando ya mdomo wake. Anaonekana mdogo sana na pengine ni yatima huwa anahitaji utunzaji maalum. Mtoto wa simba anashikiliwa na mtu ambaye anaonekana kuwa anamjali.

Mito uliyojaa taka ya uchafu ukiwa umepakana na makaazi duni au mazingira yasiyopangwa. Maji yanaonekana machafu sana kutokana na taka ngumu na uchafu mwingine.

Twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye vichaka virefu. Wawili wako mbele mmoja upande wa kushoto akitazama mbele na mwengine upande wa kulia akitazama pembeni. Twiga wa tatu mdogo anaonekana nyuma yao. Wote wana rangi ya kahawia na madoa ya kahawia iliyokolea. Mandhari na mimea mingi ya kijani kibichi na anga la buluu lenye mawingu.

Mti mkubwa wenye majani mengi katikati ya Savannah. Anga lina mawingu meupe na ni la buluu. Chini ya mti kuna vichaka vidogo na nyasi nyingi za kijani. Picha inatoa hisia za utulivu na asili.

Kundi la watoto wa shule nchini Kenya, labda wanafunzi wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wote wamevalia sare na wanaonekana kwenye furaha na msisimko. Wengine wakiwa wameshika miche ya miti au makopa ya kumwagilia. Mandhari inaonyesha miti na mimea, ikipendeza eneo la wazi au bustani. Hii inaashiria juhudi za pamoja za kutunza mazingira.

Twiga akitembea karibu na gari jeupe la safari kwenye barabara ya udongo, huku ukiwa na manyoa ya nyasi na majengo kidogo kwa mbali. Twiga anaonekana mrefu na mwenye madoa, akielekea upande wa kulia wa picha.

Ndege aina ya korongo, akiwa ameketi kando ya maji. Korongo huyu ana manyoya meupe, kichwa chenye rangi ya kahawia diano na mdomo mrefu mwekundu wa chungwa na ncha iliyopinda kidogo. Macho yake yana rangi nyekundu.

Twiga mmoja aliyesimama kwenye nyasi na vichaka. Twiga huyu ana shingo ndefu na madoa meusi yanayofanana na ramani kwenye ngozi yake. Rangi yake kuu ni kahawia nyepesi na madoa nayo yanamfanya ajitokeze katika mandhari ya kijani kibichi. Anaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera.

Twiga aliyesimama katikati ya nyasi ndefu na miti. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa ya kahawia iliyokolea akiwa na shingo ndefu na miguu mirefu. Nyuma yake kuna misitu minene na kwa upande wa kushoto kuna kitu kinachofanana na kibanda au chombo fulani. Picha inaonekana imechukuliwa mahali penye wanyama pori, labda katika hifadhi ya wanyama.

Barabara ya Thika ikiwa na magari machache. Hali ya kawaida ya trafiki mchana. Kuna magari yakieda pande zote mbili na barabara inaonekana wazi. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Basi la abiria pengine katika jiji. Watu kadhaa, wanaonekana wakishuka au kupanda basi. Na wengine wamesimama karibu. Inaonekana kama shughuli ya kawaida, ya usafiri wa umma mchana.

Barabara yenye shughuli nyingi; ikiwezekana kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria na watu kadhaa na magari. Mabasi kadhaa yanaonekana yakiwemo moja ya rangi nyekundu kushoto na mengine ya rangi ya kijivu katikati na kulia. Watu wengi wamevaa vest za zambarau na njano, wakionyesha wanaweza kuwa wanahusika na usimamizi wa trafiki, uratibu wa abiria au mfumo wa usafiri.

Barabara pana yenye magari machache. Juu ya barabara kuna daraja la chuma lenye rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia nyingine ndogo na upande wa kulia kuna barabara inayoelekea mbele. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbali mbali kama vile mabasi, magari madogo, na ma lori pia kuna watu wanatembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa wamefanya biashara zao. Majengo yanaonekana kando ya barabara na kuna miti na mimea mingine upande wa kulia, inaonekana kama mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi labda wakati wa mchana.

Barabara yenye watu wachache wakitembea na magari machache. Kando ya barabara kuna miti na kichaka. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo. Baadhi ya watu wanaonekana kufanya mazoezi au kutembea tu.

Nyuma ya basi la rangi ya buluu lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wamesimama kando ya basi, jengo linaonekana upande wa kushotoo. Kuna mti wenye majani mabichi juu ya basi. Pia kuna mtu ameshika bango mbele ya basi.

Ni mfumo wa usafiri wa umma wenye shughuli nyingi ambapo basi ndogo la rangi ya samawati linalojulikana kama matatu liko katikati ya picha. Matatu yamepambwa kwa michoro ya rangi ikiwa ni pamoja na uso wa mtu na neno pop . Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na matatu na jengo lenye ishara inayosomeka jas inaonekana kwa umbali.

Watu wawili wamesima karibu na basi ndogo la kijani, mtu moja ameshika bango kubwa lenye namba arubaini na sita, na orodha ya majina na maeneo, inaonekana kama bango la njia ama matangazo ya usafiri.

Mabasi matatu yakiwa yameegeshwa barabarani. Basi la kwanza upande wa kushoto lina rangi ya buluu, basi la pili ni la kijani, la tatu upande wa kulia ni la rangi ya buluu na nyekundu. Nyuma ya mabasi kuna majengo marefu na miti. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo.

Basi la City Shuttle likiwa limeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Abiria wanaonekana wakishuka au kupanda. Kuna pikipiki imepaki mbele ya basi. Nyuma ya basi kuna bango ya Nairobi city county , inayotangaza WiFi ya bure. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Barabara enye shughuli nyingi labda barabara kuu enye magari yakisafiri pande zote mbili, kuna magari, pikipiki na watu wanaotembea kando ya barabara, alama ya barabarani inaelekea Juja road, Thika road na Ngara , mazingira yanaonekana kuwa ya mjini majengo na miti zinaonekana kwenye upeo wa macho.

Kundi la magari la usafiri wa uma yanaonekana kama mabasi madogo na matatu, yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria kwenye kituo cha mabasi. Na majengo kadhaa yenye paa za kahawia nyuma na miti yenye majani mabichi yanatoa kivuli. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Basi la kijani na manjano lenye nambari ya usajili KCQ 742P likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mwanaume aliyesimama karibu na basi na watu wengine wanaonekana nyuma. Mabango yenye maandishi yanaonekana yamebandikwa kwenye basi.

Kituo cha mabasi au soko nchini Kenya. Kuna watu kadhaa wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Wengine wakitembea na wengine wakisubiri. Mabasi madogo yanayoitwa matatu yanaonekana yakiwa yamepambwa kwa rangi za kuvutia. Hali ya hewa inaonekana kuwa angavu na kuna magari mengine yaliyoeegeshwa mbali.

Barabara yenye magari na watu. Kuna kivuko cha watembea kwa miguu katikati ya barabara. Na ishara ya tahadhari kwa watembea kwa miguu upande wa kulia. Majengo na miti yanaonekana nyuma. Inaonekana kama hali ya hewa ya kawaida.

Barabara kubwa yenye magari mengi, ikiwemo malori, magari madogo na mabasi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kando ya barabara kuna majengo na miti. Inaonekana kama trafiki imesimama kidogo.

Mandhari ya barabara, yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa Mfangano street . Kuna magari kadhaa ya usafiru wa umma, yanayoitwa matatu, yakiwa yamepakiwa barabarani. Pia kuna mabango mengi ya biashara yaliyowekwa kwenye majengo yaliyo kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, au kusimama karibu na magari.

Eneo lenye shughuli nyingi karibu na kituo cha mafuta cha, Total energies. Kuna magari kadhaa yanayoonekana kama matatu yakiwa yameegeshwa. Moja ya matatu inaonekana kuwa na mlango wazi. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na magari wakifanya shughuli za kawaida za kila siku. Kwa nyuma kuna mabango mbalimbali yenye matangazo au majina ya maeneo.

Mtaa wenye maagri mengi. Tunaona lori la saruji. pickup nyekundu ,magari meupe na gari nyeusi. Barabarani pia kuna alama ya trafiki nyekundu kumaanisha magari yamesimama. Karibu na alama hiyo kuna ishara ya marufuku ya kugeuka na watu wanatembea kando ya barabara.

Barabara yenye magari yanayoelekea pande zote mbili. Kuna daraja la chuma la rangi ya kijani kibichi, linalovuka barabara na watu wanaonekana wakiitumia. Majengo na miti pia yanaonekana kando ya barabara.

Mtaa wenye shughuli nyingi Kenya, ukiwa na mabasi mawili ya rangi ya buluu na manjano, magari mengine, pikipiki na watu wanaotembea. Majengo marefu na mabango yanaonekana nyuma.

Matatu. Inaonekana kuna kundi la watu wamesimama karibu na matatu hio. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za stage marshall au cream . Picha hii inaweza kuwa imepigwa barabarani labda katika kituo cha mabasi au karibu na barabara yenye shughuli nyingi.

Barabara yenye watu na magari. Kuna basi la blue limeandikwa Lopha Travels na lina tanagazo la maneno kama Bypass, Green sports, Kamakis na Kamakis Corner pia kuna watu wawili wamevaa nguo nyekundu mwanaume na mwanamke na mabasi mengine. Inaonekana kama kituo cha basi au eneo lenye shughuli nyingi.

Matatu jekundu lililopambwa kwa picha ya simu. Limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo na nyuma yake kuna majengo marefu. Inaonekana kama eneo la mjini labda baada ya mvua.

Mabehewa ya treni ya abiria yakiwa yameegeshwa. Yana rangi ya waridi, manjano na nyeupe. Yamefunikwa kwa kiasi na wavu wa uzio. nyasi zimeota mbele ya treni. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Aina ya van ikiwa imepark . Inaonekana abiria wanashuka au kupanda. Kwenye paa la gari kuna mzigo uliofungwa. Nyuma ya gari, kuna jengo lenye mabango, mmojawapo ikisema NUCLEAR INVESTMENTS LIMITED na lingine SAFARICOM Ndaragwa GENERAL SHOP . Baadhi ya watu wanaonekana wamevalia sare za bluu.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia limepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Linaonekana kuwa na abiria wengine wakiingia au wakisubiri. Pia kuna watu wengine wakitembea kando ya barabara. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Mabasi ya abiria yanayofanana na matatu za Kenya, zikiwa zimejipanga barabarani. Watu wanaonekana wakitembea karibu na mabasi haya. Baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za rangi angavu. Majengo yanaonekana nyuma ya mabasi na mandhari yanaashiria ni eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda jijini. Kuna magari kadhaa yaliyopaki kando ya barabara likiwemo gari ndogo la abiria, lenye rangi nyingi na limeandikwa Prestige na Tush . Maduka yaliyo na mabango kama Kwa Juma Power tools na Sunati enterprises yanaonekana nyuma. Watu pia wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku.

Eneo lenye shughuli nyingi huenda likiwa kituo cha mabasi au matatu. Kuna watu wengi wakienda huku na kule. Matatu yamesimama na mabango mbalimbali yametundikwa kwenye majengo inaonekana ni mchana kutokana na mwanga.

Eneo lenye shuguli nyingi la usafiri wa umma, huenda likiwa kituo cha mabasi au texi ndogo. Kuna mabasi na magari mengi yaliyokuwa yameegeshwa huku baadhi ya watu wakionekana wakiendelea na shuguli zao. Majengo kadhaa yenye paa za kahawia inaonekana kwa nyuma yakipendekeza mazingira ya mjini au miji midogo.

Barabara enye shughuli nyingi ikiwa na mabasi na gari na watu wengi wakitembea, kuna majengo marefu kando ya barabara, na baadhi ya mabasi yanaonekana kuwa yamepambwa kwa sanaa ya grafitti ,inaonekana kama hali ya kawaida ya jiji yenye shughuli mingi.

Barabara pana yenye magari machache na miti mingi. Kuna alama za barabarani na majengo mbalimbali kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Barabara yenye shughuli mingi ikiwezekana Kenya. Mabasi mawili ya abiria ya buluu yameegeshwa kando ya barabara. Watu wawili waliovalia sare nyekundu, wanasimama karibu na mabasi. Kuna ishara kubwa ya kuelekeza karibu na basi la LOPHA TRAVELS , ikionyesha mivutio mbali kama vile Bypass, GreenSpots na Kamaki's Corner . Majengo na watu wengine wanaonekana kwa nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara yenye magari na pikipiki. Kuna kibao kikubwa cha kijani kibuluu juu ya barabara, chenye ishara na vibao vingine vya matangazo kando ya barabara. Mandhari yanaonekana kuwa na mawingu au ukungu.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Kuna magari mengi hasa mabasi madogo yanayofanana na matatu na watu wengi wakitembea. Majengo marefu yanapamba pande zote za barabara. Kwa haraka haraka picha hii inaashiria maisha ya jiji lenye pilkapilka.

Barabara kubwa yenye magari mengi yanayosafiri pande zote mbili. Kuna majengo marefu upande wa kulia mbali na pia wa basi, magari madogo na pikipiki barabarani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Basi la rangi ya buluu pengine matatu ya maandishi God Jesus nyuma. Watu kadha wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakiwemo mwanaume aliyevalia kofia na koti ya buluu na mwanamke aliyeshika mfuko mwekundu. Kuna miti ya minazi na majengo marefu nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji.

Kundi la magari ya usafiri wa umma yanaonekana kuwa matatu yakiwa yamepaki kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo na mmoja wao anaonekana akitembea mbele ya basi la kwanza. Majengo yanaonekana nyuma na kuna maandishi kwenye majengo hayo.

Barabara yenye gari na watu wakitembea. Upande kushoto, kuna jengo refu kama mnara na ukuta huku upande wa kulia ukionekana kioo cha gari na miundo mbinu ya barabara yenye ishara za bluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Bango lenye maandishi Enabled, Mombasa road, Utalala na Airways na nambari 30 Kwa rangi nyekundu. Linaonekana kama bango la matangazo. Chini ya bango kuna magari yaliyokuwa yameegeshwa na watu wakitembea barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwemo magari kama matatu na boda boda kuna pia watu wanaotembea kando ya barabara. Majengo yanaonekana nyuma hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Barabara yenye watu wengi na magari. Kuna basi ndogo la rangi ya chungwa katikati ya picha. Inaonekana kama watu wanapanda au kushuka. Pia kuna watu wengine wakitembea kwenye barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Mtaa wenye shughuli nyingi, kuna gari jeusi la Toyota lilokuwa limeegeshwa upande wa kushoto na bango kubwa jeupe mbele yake. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani na pembeni na kuna magari mengine nyuma. Inaonekana kama kituo cha usafiri au eneo la biashara.

Barabara enye shughuli nyingi, labda mjini. Kuna mabasi mawili, moja nyekundu. Gari jingine ni dogo, jeupe na linaonekana kuwa taksi au matatu. Kuna watu wengi wakitembea baadhi wakiwa wamevalia mavazi mepesi. Pia kuna mabango ya matangazo kwenye majengo upande wa kulia. Kwa ujumla picha inaonyesha eneo lenye msongamano na shughuli za kila siku.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa katika eneo la mjini nchini Kenya. Magari kadhaa yanayoonekana kuwa matatu yameegeshwa au yanasonga polepole barabarani. Kuna watu wengi wamesimama karibu na magari hayo wengine wakiwa wamevalia sare. Majengo marefu yanatawala mandhari ya nyuma.

Gari ndogo la abiria likiwa limepaki barabarani. Kuna watu wamesimama karibu na gari, wengine wakiingia au kutoka. Pande la kulia, kuna begi kubwa ya kusafiria la pinki. Kwa nyuma kuna majengo ya miti na pia bango kubwa la matangazo. Mazingira yanaonekana kuwa ya jiji lenye shuguli.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna matatu iliyopambwa sana ambayo inaonekana kuwa Kratos Kayole au Lopha Travels, ikisimama kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara, huku baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo, majengo yanaonekana kando ya barabara na kuna maduka. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi labda barabara au njia panda. Kuna magari mengi yakiwemo mabasi na magari madogo yakionyesha msongamano wa magari. Pia kuna watu wengi wakitembea baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za maafisa wa trafiki au ulinzi wa barabarani.

Barabara pana yenye magari machache, kuna miti upande kushoto na majengo na nguzo za simu kwa mbali. Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara kwa upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Basi, lenye rangi ya bluu likiwa limeegeshwa, kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi. Wengine wakionekana kusubiri usafiri, au kushuka. Nyuma ya basi, kuna mabasi mengine, yaliyoegeshwa, na miti. Kwa ujumla, picha inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi, za usafiri, wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini. Sehemu ya mbele kuna basi la abiria lenye nebo la Embassava Sacco juu yake. Rangi za basi ile ni nyekundu, nyeupe na bluu. Kuna mwanaume ameketi karibu na basi ile aliyevaa shati jeupe.

Mkutano ya barabara lenye mvua labda barabara ya mzunguko. Kuna magari kadhaa barabarani baadhi yakiwa yamesimama na mengine yakisonga polpole. Pia kuna watu wachache wamesimama kando ya barabara wengine wakiwa na miavuli. Katikati ya picha kuna alama ya barabara ya tahadhari inaonyesha mpitanjia. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na unyevunyevu.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari aina mbambali kama malori makubwa, mabasi na magari madogo. Kuna watu wanaovuka barabara na wengine waendesha pikipiki. Majengo na miti yanaonekana nyuma na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Handaki ya barabara ikiwa na gari na pikipiki zikipita, juu ya handaki pameandikwa don't overspeed na nembo za KENHA zinaonekana pande zote mbili. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Kuna basi ndogo matatu lenye nambari ya usajili KDA 1975A na limetundikwa matairi juu kwenye pala jengo la bango kubwa la na Kune SACO Limited lenye maandishi Kireine Othaya. Watu wanatembea kando barabara wengine wamebeba mizigo. Majengo yanaonekana kuwa ya ghorofa na kuna dalili ya biashara balimbali.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika jiji na magari ya aina mbalimbali yakiwemo malori, mabasi na magari madogo. Kuna watu wanaotembea na wanaoendesha pikipiki. Majengo yanaonekana Kwa mbali na miti mirefu imepandwa kando ya barabara, ikionyesha mazingira ya mjini au karibu na mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Barabara pana yenye magari, kuna miti mingi upande wa kushoto na majengo yanayoonekana kwa mbali, upande wa kulia ,ikiwemo kituo cha mafuta cha shell .Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Nyuma ya basi la bluu lililosimama kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama au wakitembea karibu na basi na majengo yanaonekana nyuma. Kwenye basi kuna namba ya usajili KCW 068Z .

Barabara ya shughuli nyingi ikiwezekana barabara kuu ikiwa na magari mengi ,upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu yenye watu wanaotembea. Mabasi mawili makubwa yaliyopakwa rangi ya kijani na bluu na kupambwa kwa grafiki yanaonekana wazi yakielekea upande mmoja.

Mfereji mrefu mwembamba uliojaa maji machafu yenye rangi ya hudhurungi yaliyosimama. Pande zote za mfereji, zinaonekana kuwa udongo mweusi. Inaonekana kuwa ni mchana.

Ukuta wa bati uliopo nyuma na mbele yake kuna mita ya maji imewekwa ardhini ikiwa imezungukwa na mawe na nyasi kavu. Eneo hilo linaonekana kwa la ukame. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Mandhari, ya mijini. Inapaa la kahawia, matangi mawili meusi ya maji, na kuta za mawe. Nyuma, kuna majengo mengine. Hali ya anga ni hafifu.

Mfereji mrefu mwembamba uliojaa maji yenye rangi ya kahawia. Kuta za mfereji ni za udongo mweusi. Inaonekana kama njia ya maji iliyotengenezwa na binadamu au korongo asilia.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umekatwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mifereji ya maji. Eneo linaonekana kuwa na udongo mwingi na mimea michache pembezoni. Nyuma kuna majengo na kifaa cha ujenzi kama vile tingatinga kinachoonekana.

Maporomoko ya maji yaliyotengenezwa na binadamu labda bwawa ndogo au mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatiririka kwa kasi juu ya kuta za mawe zilizojengwa. Kuna mawe na changarawe nyingi chini ya maporomoko hayo. Na miti au mimea inaonekana kwa mbali juu ya picha.

Mfumo tata wa mabomba, labda katika mazingira ya viwanda. Kuna mabomba ya ukubwa na maumbo tofauti, yakiendeshwa kwa usawa na wima, yakikunja na kuunganisha. Mbali na mabomba kuna pia nyaya, visanduku vya umeme na taa tatu nyekundu chini ya picha.

Pump ya maji ya zamani yenye kutu labda ya bomba la kisima au tubuwari inaonekana imewekwa nje ikiwa na mimea na miti isiyo bainika nyuma yake. Rangi za picha zimefifia na kuna mwanga wa jua usio eleweka.

Sinki nyeusi ya jikoni na bomba la maji yanatiririka karibu na sinki kuna chupa ya sabuni ya maji na chombo cha glasi chenye ua moja la zambarau. Madhari ya nyuma haijafafanuliwa vizuri lakini yanaonekana kuwa na vitu mbali mbali.

Mikono miwili imenyooka, ikipokea mkondo wa maji safi yanayodondoka huku matone yakirukaruka. Mandhari nnyuma ni nyeusi ikionyesha umuhimu wa maji.

Rundo la mabomba makubwa, marefu na yenye kutu kidogo yametupwa kwenye eneo la nyasi. Mabomba mengine yamepinda kidogo na yana sehemu za kuunganisha zenye matundu mwishoni.

Duka ndogo lenye dirisha la kioo, likiwa na mabango yenye matangazo ya vinywaji baridi na chakula. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi Have a cold inaonekana kama sehemu ya biashara ndogo.

Pump ya maji ya rangi ya machungwa na nyeusi ikiwa imeekwa kwenye fremu ya chuma. Kuna mabomba meupe na buluu yaliyounganishwa yanayoashiria mfumo wa maji au usafishaji. Pia kuna nyaya za umeme zinazoonekana.

Bomba kubwa la penstock linalotumikwa mara nyingi katika mitambo ya umeme na maji, likishuka kwenye mlima uliofunikwa na miti. Bomba hili linaonekana kuelekea chini na kuna mistari mingi ya mabomba yanayofanana yanayopita kando yake.

Maji yenye matope labda bwawa au mfereji na inaonekana kuna vitu vilivyowekwa ndani yake kama vile vijiti ama baki ya mimea. Pia kuna bwawa jeusi linalopita juu ya uso wa maji, ikionekana kutumika kwa umwagiliaji ama dhumuni lingine. Maji yanaakisi mwanga kiasi na inaonekana kama kuna mafuta au chafu unayoelea juu yake.

Mrereji mrefu ulio wazi, uilo chimbwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mfereji ya maji. Pande za mfereji ni za udongo usio na mimea mingi kwa nyuma kuna majengo yanayo onekano yanayo onyesha eneo la mjini au viunga vya jiji. Kwenye upeo wa macho kuna watu wamesimama karibu na mfereji wakionyesha kuwa kuna shughuli inayoendelea.

Mfereji mrefu, uliyochimbwa kwenye udongo mwekundu. Kuna mawe na mimea michache pembezoni mwa mfereji. Vivuli viwili vya watu vinaonekana chini ya mfereji, ikionyesha huenda picha ilipigwa mchana.

Ziwa ndogo ya rangi ya buluu iliyo katikati ya mimea mirefu ya kijani kibichi kama vile nyasi au matete. Sehemu ndogo ya ardhi, iliyolimwa au shamba linaanza kuonekana upande wa ziwa kulia. Ziwa linaonekana kuwa na mweneo yenye kina kifupi na maeneo yenye kina kirefu zaidi na kuna kisiwa kidogo cha mimea kinachoelea au kuwata karibu na ukingo wa chini kushoto wa ziwa.

Tenki la zamani la kubebea maji au mbolea lililowekwa kwenye trela yenye magurudumu mawili likiwa limetua kwenye shamba lenye nyasi na maua madogo ya manjano. Nyuma yake kuna miti na shamba lingine.

Mfereji mchafu wenye maji kidogo uliyopo kati ya ardhi yenye matope. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa, miti, na nguzo za umeme zikiashiria mazingira ya mjini au viungani. Rangi za picha zimefifia zikiashiria kuwa huenda ilipigwa wakati wa machweo au mawia.